Mwana riadha huyu kwa jina Asiya S Suluhu Muhammed anaonekana mwenye furaha tele ingawaje ako na ulemavu wa mguu. Yuko katika katika televisheni moja hapa nchini Kenya.

Mtihani huu ni karatasi ya CRE kwa somo la kingereza. Mwanafunzi huyu amejibu maswali yote kwenye ukurasa huu, ila aonekana amenoa mingi sana ama hapendezwi na masomo hilo.

Msichana huyu amevalia vazi la kenya, yu mazoezini ingawa ni mlemavu, anatumia baisikeli ya walemavu anaonekana mwenye bidii na mwenye kukuza talanta yake hata ingawa ana walemavu miguuni.

Shuleni humu mna gwaride inayopendeza, mawe iliyokuwa karibu na mti wa bendera imefyekwa kwa utaratibu na pia hamkosi maji ya kutumia maana kuna matenki ya maji nje ya ofisini.